Hiki ni kituo kidogo cha nguvu za umeme. Ukuta wa mzunguko imejengwa. Ndani yake kuna transfoma kadhaa.

Hiki ni kituo cha umeme. Ndani yake kuna transformer inayotumika kusambaza nguvu za umeme katika maeneo mbalimbali.

Shamba la kahawa laonekana likiwa na miti na mimea kadha. Chini yake kuna mimea ndogo ndogo iliyomea. Hali ya anga yaonekana pia ikiwa shwari.

Wachezangi wengi walivalia kofia na nguo za kitamaduni, waonekana wakicheza mchezo. Ndani ya chumba hii.ni kikubwa

Ndege mwenye miguu mirefu anayekaa katika fuo la maji, aonekana akiwa ameinama na kusimama katikati ya maji haya. Anaongoja kuwinda samaki ili ale.

Tumbili ameketi chini akiwa anambeba mwanake. Anakaa ana huzuni sana. Kando yake kuna nyasi ambayo anakaa ako kwenye makao yake ya bwawa la wanyama.

Mtu aonekana akiwa amesimama kando ya uchafu au takataka mingi. Amechukua takataka hii na kuiweka kwenye mkebe au gunia kubwa, akitoa akimwaga chini ingine akirudisha. Mahali hapa paonekana pachafu.

Mto ulio na maji onekana ukiwa umetupwa ndani uchafu mwingi. Mimea iliyopandwa kando yake ingine ina matawi ya kijani kibichi ingine ya kahawia. Majumba makubwa yaonekana kwa mbali basi na gari pia laonekana.

Mfanyikazi wa hifadhi la wanyama aonekana akimfuata ndovu akiwa ameshika blanketi. Ndovu huyu amedungwa shindano iliyo ya rangi ya kundi kwenye mwili wake.

Watu wawili waonekana wakiendesha baiskeli yao wakiwa wamevalia glovu na kifaa kwa kichwa kinacho zuia majeruhi unapoanguka. Waendesha baiskeli hizi kwenye njia ya lami. Kando yake kuna nyasi nyingi ya rangi ya kijani kibichi.

Mwanafunzi aliyevalia sare amevalia barakoa. Mwalimu wake pia. Wameonekana wakichuchumaa chini. Wamechimba shimo wakiwa tayari kupanda mti. Wenzake wanaonekana wakiwa wameangalia pande tofauti na wanatazama.

Chui ameketi chini akikunywa maji. Anaonekana ametazama upande wa kulia. Kando yake kuna mti mkubwa uliokunjwa na kibao kilichopakwa rangi nyeupe. Ako kwenye sakafu au mahali ambapo ukuta umejengwa na waya.

Wanafunzi waliosimama na walimu wao waonekana wamevalia barakoa na kuinua mikono juu ishara ya kufurahi. Wako kando ya mti iliyowapa kivuli na maua ya rangi ya njano.

Mto uliotupwa na kujaa takataka waonekana, maji yamedidimia hadi yakawa kidogo. Miti imepandwa kando yake, mmoja unaonekana umekauka na mingine iko na majani ya kijani kibichi.

Twiga mmoja ako kwenye wawa la wanyama. Besheni lililosimamishwa na chuma linaonekana pale. Miti kubwa yenye matawi ya kijani kibichi yaonekana.

Mtu aliyevalia sare ya kazi, iliyo na kofia ya chuma, ovaroli, glovu na viatu ameshika gunia. Anaonekana kutoa uchafu kwenye mto na majumba yaliyojengwa kando. Kuna daraja lililojengwa Kwa mawe kando yake.

Hili ni bwawa la maji. Mfereji imejengwa ya kutoa maji hadi nje. Wasimamizi wa kazi hii wako hupo kando wakiangalia.

Huu ni mto. Uko katika msitu. Miti yenye matawi ya kijani imemea kando yake .

Watu watano wamesimama katikati ya mto. Wanavuta uchafu kutoka kwenye maji. Mto huu maji yake ni meusi.

Twiga mmoja , amesimama anakula matawi kwenye mti, kwenye nyama la pori. Kando yake kuna majumba marefu ya mji wa Nairobi. Hali ya hewa au anga ni safi.

Miti, ya mtende, imepandwa kando ya njia hii, mbao, au gogo za miti zimetumika kutawanyisha miti, na pahali watu wanatembea.

Nyumba hizi zimejengwa kando ya mto. Maji ya mto haya yanakaa chafu. Kando yake, kuna mimea iliyofifia sababu ya kuwekwa uchafu ndani.

Hizi ni mifereji kubwa ya maji, zimechimbiwa chini ya mchanga. Wataalamu wa maji wameshuka chini kukagua shida iliyoko kwenye mifereji.

Dimbwa la maji liko kando jengo lililo pakwa rangi ya kahawia. Miti yenye matawi ya kijani kibichi yaonekana. Kwenye mto huu kuna plastiki yenye rangi nyeupe inayo kaa juu ya maji.

Watu watano wamesimama katikati ya mto wakisafisha kwa kutoa uchafu. Maji haya yaonekana kuwa machafu na meusi. Wamevalia sare ya kufanya kazi na wakona vifaa vinavyosaidiwa kutoa uchafu.

Takataka mingi imemwagwa mahali hapa. Watoto wawili wamevalia sare. Wanatembea wakienda upande moja. Moto umewashwa kwenye bwawa la taka hili.

Twiga wawili wako kwenye mbuga la wanyama. Wanatembea wakiangalia pande moja. Majumba marefu ya Nairobi yaonekana. Nyasi Iko na matawi ya rangi ya njano.

Mto mwenye maji matulivu unaonekana. Mti mmoja umemea karibu na maji haya. Nyasi iko ya rangi ya kijani kibichi. Hali ya anga iko safi.

Twiga mmoja amesimama akiangalia upande wa kulia. Amekaa kwenye mbuga la wanyama wa Nairobi. Miti yenye kijani kibichi inaonekana.

Soko lenye bidhaa tofauti kama viazi tamu, mihogo, nyanya. vitunguu na mayai inaonekana. Muuzaji amesimama kando yake akiitazama.

Kikundi cha watoto wa shule waliovalia sare ya kijani kibichi na kijivu wanapanda miti. Mmoja ameshika kibuyu cha rangi ya kijivu, mwingine cha rangi nyeusi. Wengi wameinua mikono, wengine wameshika mimea inayotakiwa kupanda kwa mkono.

Maji yenye mafuriko yanapita kwenye mto. Daraja lililojengwa na mbao laonekana. Uchafu wa plastiki umewekwa hapo kando .Majumba yamejengwa karibu na mto huu.

Huyu ni nyani. Nyani huyu yuko kwenye ziwa la wanyama wa pori. Amejengewa pahali pa kucheza ili kuigiza mahali pake pa kuishi kawaida.

Wanafunzi waliovalia sare ya rangi nyekundu na shati leupe waonekana wakihudhuria mimea yao iliyopandwa ndani ya gurudumu la gari.

Watu wamevalia mavazi ya kitamaduni. Wana mchezo wa kuingiza wa dansi. Baadhi yao wanaruka, wengine wanagonga ngoma, wengine wanacheza.

Mama anachota maji kwenye mfereji kwa kutumia mitungi na ndoo. Kuna mto uliojaa taka. Mifereji ya maji imepita kwenye sakafu. Nyumba zilizojengwa kwa mabati na nguo zimebandikwa kwa kamba.

Huu ni mto, mto huu umemwangwa taka mingi, uchafu umejaa hadi maji yamepungua. Majumba yamejengwa karibu na mto huu.

Mtu mmoja amepanda mti. Ananyunyizia maji kutoka kwenye mpira wa rangi ya njano. Mwenzake amechuchuma chini akishika sakafu akiwa amevalia glovu.

Maji mengi yaonekana yakimwagika. Daraja limejengwa la mawe, na chuma kuegezwa ya kushikwa. Mtu amesimama kando akiangalia.

Watu wanne wamesimama katikati ya mto. Mmoja anatoa uchafu kwa kutoa na gunia .Mwingine ameshika kijiti cha kuvuta uchafu. Mwenzake anatumia mkono, na mwingine amesimama pale kando. Mto huu unaonekana na maji mekundu.

Maji yenye mto yanaonekana kuwa machafu. Nyumba zilizozojengwa, kwa mabati ziko kando ya mto huu. Mimea kadhaa imemea kando ya maji haya .

Sanamu moja ya mtu aliyeinua mkono. Kuna jumba lililopakwa rangi ya ngano kando. Mimea imemea na kuzingirwa na chuma, mimea hii ina rangi ya kijani kibichi. Watu wanatembea, wengine wamesimama kando ya mzunguko huu.

Hawa ni kifaru wawili. Wako kwenye ziwa la wanyama. Kuna nyasi ya rangi ya kahawia kando yao. Anga juu yao ni ya hewa safi.

Basi linalotumika kwa umma limeegeshwa kando. Gari hizi hutumia kusafirisha watu kutoka mitaani hadi kwenye mji. Watu kadhaa wanatembea kando ya basi hili na jumba kubwa pia laonekana.

Magari yanatoka kwenye pembe tofauti yako barabarani. Kuna miti ya matawi ya kijani kibichi yaonekana. Wananchi wanatembea kando ya njia hii. Posti za trafiki zaonekana.

Gari aina ya basi linalotumika kwa umma limeegezwa kando. Ubao ulio na nauli na njia gari hili linalopitia umeegezwa kando yake. Kuna mtu aliye na mkebe, ameshikilia akitembea kando yake.

Magari tofauti yako kwenye njia yamesimama. Polisi wa trafiki aonekana akitazama kwa mbali. Kibanda kinacho onyesha watu wanapitia njia hii kimiwekwa kando yake. Miti kadhaa inaonekana na majumba ya ghorofa inaonekana chini.

Jumba la sakafu tofauti laonekana. Sanamu iliyoinua mkono wake na kupaka rangi ya kijivu pia laonekana. Saa kubwa inayoonyesha wakati na inaeza kuona kutoka mbali yaonekana. Watu wengi baadhi yao polisi wanafaa wanatembea wakiwa shughuli zao.

Basi yanayotumika kama gari ya umma yameegezwa kando. Magari ya kibinafsi yanapitwa kwa njia ya mkono wa kulia. Polisi wa trafiki wanaonekana wakitembea, na mwingine anatembea mbele ya mwingine kuaangalia gari. Watu wengi wanapita kando ya magari. Majumba makubwa yanaonekana kwa umbali.

Gari laonekana likipita juu ya daraja la maji. Nyasi imemea kando ya maji haya, yaonekana yakiwa machafu .Ukuta wa daraja hii unakaa mchafu na wataka kupakwa rangi.

Gari za umma aina mbalimbali kama matatu na basi zimeegeshwa kando. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kando na mwingine aliyevalia kofia amesimama akingoja kuingia kwenye gari hilo. Juu yake kuna kibanda kilichoandikwa njia ambapo gari hilo lapita na nauli.

Hii ni njia inayotumika na magari. Imegawa mara mbili. Moja ya kuingia mjini ingine ya kutoka mjini. Kando yake kuna majumba tofauti watu wanamoishi.

Magari za umma, aina ya matatu yameegezwa kando. Juu yake kuna kibanda kinachoonyesha njia inayopita gari hizi. Mwanaume mmoja ameketi kando yake. Mwingine anaongea kwenye simu akienda upande wa kushoto. Wenzake wanatembea kando ya gari hii.

Magari manne, mbili yanaenda upande wa kushoto, mbili upande wa kulia. Watu wawili wanatembea kando yake njia. Majumba marefu yako kando.

Gari lenye rangi nyeupe la umma limeegezwa kando ya barabara. Ubao wa njia yenye gari hii na nauli umewekwa kwenye dirisha. Gunia la bidhaa liko chini kado ya gari hilo. Kondakta wa gari hili anaonekana akiongea na mtu alishika bakora kwa mkono.

Gari za umma zimeegeshwa kando ,wafanyikazi wenye kampuni hii wamevalia sare yao na kushika kibanda kinachoonyesha nauli na route inayotumika kwenye gari hizi.

Njia iliyogawa na chuma cha rangi ya kijivu. Magari yako kwenye hii njia. Kuna majumba makubwa nyuma. Hali ya anga iko safi.

Haya ni magari ya umma. Yanatumika kusafirisha wananchi kutoka sehemu mbali mbali hadi katikati ya mji. Yamepanga laini sababu kuna msongamano mbele.

Gari la umma aina ya matatu limeegezwa kando. Mtu mmoja amesimama kando ya gari hili na wengine wameketi ndani. Juu yake kuna ubao ulioandikwa njia na bei ya gari hilo.

Magari mawili yanayo tumika kwa uma. Moja la aina ya prado liko kando polisi wawili, pikipiki imebeba mtu mmoja kuna miti ya rangi ya kijani kibichi, majumba kadhaa marefu yaonekana.

Barabara ya lami, imegawa mara tatu. Upande mmoja, gari zaelekea upande wa kulia, na njia mbili gari zaelekea upande wa kushoto. Ng'ombe zaonekana zimelala katikati ya barabara. Majengo makubwa yaonekana. Tengi kubwa la maji limesimama.

Barabara ya lami iliogawa mara mbili. Gari zaonekana zikieda pande moja. Mtu au watu wanatembea kando ya barabara hii. Pikipiki yaedeshwa kuelekea mkono wa kulia. Miti yenye rangi ya kijani imeonekana.

Gari la umma, lenye kampuni ya Tawakal, lenye rangi ya njano limeegezwa kando. Watu wawili wanasukuma mkokoteni uliyobeba magunia. Majumba marefu yaonekana.

Hii ni njia, imegawa mara mbili. Kwenye hii njia kuna mahali wananchi wanatumia mguu kupita upande mmoja kwenda mwingine.

Gari mbili aina ya matatu yameegezwa kando ya barabara. Watu wawili waonekana wakitembea kando ya njia hii. Mmoja anaenda upande wa kulia mwingine upande wa kushoto. Kuna tenki za maji zenye rangi nyeusi zimeegezwa kando.

Haya ni magari yanayotumika kwa usafirishaji wa umma. Polisi huwa wanakagua magari haya yasiwe na vifaa vinavyo udhi ama peana mathara kwa wanao tumia gari hizi.

Basi za umma mbili zaonekana. Ina rangi ya njano na kijani kibichi. Mfanyikazi amebeba kibanda kinachoonyesha nauli na njia gari hizi zinapita.

Gari la moshi limesimama na watu wanataka kupanda. Vyuma vimejengwa kuzunguka sehemu za kuingia na kutoka. Jumba lenye sehemu mbili linaonekana, na miti iliyokauka imesimama karibu.

Hili ni gari la umma linasafiisha wananchi kupeleka sehemu za Nyahururu ,Gilgil, Olkalau na maralal. Wasafiri wamo baadhi yao ndani ya gari na wengine waingia. Dereva amesimama kando akitaka kufunga mlango wote wanapoingia.

Magari mawili yamesimama, mtu mmoja ameshikilia gari moja watu wengine wamekaa ndani ya hili gari ,kando kuna jumba la maximum miracle center lenye rangi ya samawati.

Gari tatu aina ya matatu imeegezwa kando ya njia. Wananchi waonekana wakitembea kando na mwengine amekalia pikipiki akiwa anaelekea upande wa kulia. Majumba marefu yaonekana. Hali ya anga iko safi.

Matatu inayobeba watu kutoka kwa sehemu wanazoishi hadi katikati ya mjini yanaonekana. Polisi amevalia sare yake ya kazi ako hapo kando. Wananchi wanatembea kando ya barabara hii. Majumba makubwa yanaonekana kwenye umbali.

Gari aina la matatu limesimama. Chuma kinachoonyesha bei na mahali gari laenda liko juu ya gari hii. Majumba makubwa yenye sehemu kadhaa yanaonekana kwa umbali kwenye hii picha. Watu wanatembea kando, wengine wakienda wakiwa mkono wa kushoto na kulia. Kuna jumba linalojengwa kando likiwa na neti ya rangi ya kijani.

Hili ni gari la umma. Kijana mmoja anafungua mlango ako tayari kuingia kwenye gari. Mlango wa pili uko wazi ili kuwezesha wananchi wengine kuingia bila wasiwasi.

Hii ni njia. Inatumika na magari. Zote zaelekea pande moja. Kuna mtu anaye tembea kando ya njia. Amevalia koti la nyeusi na shati nyeupe.

Haya ni magari ya umma. Hutumika kusafirisha watu kutoka maeneo mbalimbali hadi mjini Nairobi.

Mifereji kubwa ya maji iliyowekwa kwenye mtaro yaonekana ikiwa imetapaka chini. Kando yake kuna vifaa vilivyotumika kuzuia watu kuingia kwenye mtaro huu. Juu yake kuna mchanga iliyokuwa tayari kuwekwa kufunika mtaro huu.

Mifereji ya chuma ya maji yaoneka kuwekwa kando na kupigwa kutu sababu ni ya chuma. Mifereji hii imerushwa na kukaa mahali hapa kwa siku nyingi na kadhaa yaonekana imekunjika.

Takataka mingi imetupwa kando na mahali hapa panaonekana pachafu. Kando yake kuna miti iliyo na matawi ya kijani kibichi ambayo haimei sababu ya uchafu huu. Majumba yaliyo karibu na uchafu huu pia yanaonekana ni kama watu hawakai ndani sababu ni machafu.

Mifereji ya maji iliyopangwa kulingana na rangi na ukubwa wake, yaonekana ikiwa imepangwa vizuri na kufungwa pamoja. Kando yake kuna mti wa rangi ya jano ulioonekana.

Majumba aina ya ghorofa yaonekana kwa umbali. Tanki za maji ya rangi nyeusi, yamewekwa juu ya chumba hii. Hali ya anga yaonekana ni kama kuna mawingu kutarajia mvua.

Mfereji wa maji umefunguliwa yanatiririka kuenda kwenye shamba kunyunyuza kwenye mimea iliyopandwa. Mimea yenye kijani kibichi Iko kwenye shamba hili.

Tangi la maji lililojengwa kwa mawe, lenye sehemu mbili limesimamishwa. Ngazi ya chuma imewekwa kutoka chini hadi juu. Hali ya anga iko safi. Miti ya rangi ya njano inaonekana.

Mfereji wa chuma wenye rangi ya kahawia unaonekana kwenye dramu au pipa la maji. Unainuliwa ili maji kutoka nje. Miti inaonekana iliyo na matawi ya kijani kibichi. Jua la tua.

Lori kubwa lenye rangi ya kijani limebeba uchafu. Watu wawili wamekalia juu ya lori hii na magunia ya uchafu kuonekana. Mtu mmoja anatembea kando .Majumba tofauti yanaonekana kwa umbali.

Mtaro mkubwa umechimbwa kivuli cha watu wawili chaonekana waliosimama ,kuna majumba yanayoonekana kwa umbali na ukuta wa kuzingira umejengwa ,miti kadhaa yenye rangi ya manjano unaonekana.

Kifaa au mashine inayotumika kusafisha maji imeinamishwa hapo kando. Kwa ukuta kuna ubao wa matangazo uliochorwa picha za maji tofauti.